Wanaume wawili waliovalia kofia nyekundu wakimwaga maziwa kutoka kwenye mikebe mikubwa ya chuma ndani ya mashini . Maziwa yanatiririka kwa wingi. Nyuma yao kuna mikebe mingine ya maziwa iliyopangwa na mbali zaidi.

Mazingira ya shamba la mfugo ambapo kuna rundo kubwa la maboa ya mahindi yamebaki yaliyokuwa yanaweza kutumika kama chakula cha mifugo. Nyuma yake kuna bandara lililowekwa kwa miti na mapua.

Mikono ya mtu imeshika nguzi la mahindi lililo kauka. Huko nguzili nyingi zaidi zikiwa zimetawanyika chini. Mahindi yote yamekauka, na kuonekana yakiwa tayari kwa kuivaliwa. Udongo au sakafu inaonekana kwa rangi ya kahawia. Na kuna muundo ambao upande wa juu kushoto.

Kikapu cha rangi ya kahawia, kilichofumwa kikiwa na kitu cheupe na laini ndani yake. Kitu hicho cheupe kinaonekana kama jipini iliyoshikana au aina fulani ya unga iliyotayarishwa, labda ngano au mahindi.

Ng'ombe wawili, walio lala chini kwenye udongo. Ng'ombe wa mbele ana rangi nyeusi na nyeupe, amejikunja na anaonekana na amelala fofofo au labda amekufa. Ngombe mwingine ambaye pia ana rangi nyeusi na nyeupe anaonekana amelalia ng'ombe wa kwanza kidogo.

Shamba la kisasa la maziwa ambapo ng'ombe kadhaa, wengi wao wakiwa wa rangi nyeusi na nyeupe, wamefungwa kwenye vibanda na wanakamuliwa maziwa kwa kutumia mashine. Mfanyakazi mmoja aliyevaa koti la maabara ya buluu anaonekana akisimama.

Pikipiki imebeba vyombo vikubwa kadhaa vya kubeba maziwa au maji barabarani. Mpanda pikipiki anaonekana amevalia kofia ya chuma. Vyombo hivyo vimefunikwa vizuri pande zote za pikipiki na pia nyuma ya pikipiki.

Kundi la wanawake wakiandaa chakula. Wengine wanashikilia sahani zenye chakula na mwanamke mmoja anaonekana akimimina kitu kutoka kwenye bakuli kubwa la plastiki, kwenda kwenye sufuria kubwa.

Ghala au eneo la kuhifadhia lililojaa marundo makubwa ya nyasi zilizobonyezwa. Nyasi hizo zina rangi ya kijani kibichi na zimefungwa vizuri zikipangwa kwa utaratibu moja juu ya mwingine na kutengeneza kuta za nyasi.

Watu wawili, na ng'ombe wawili kwenye banda la ng'ombe lililotengwa kwa ambao na paa la bati. Mwanamume mmoja amesimama upande wa kushoto akionekana akizungumza au kuelekeza pipa. Huku mwanamke aliyevaa kofia nyeupe na koti ya zambarau akionekana akisimama na ng'ombe hao.

Bakuli kubwa la kioo lililojaa kiowevu cheupe chenye vidonge donge kinachoonekana kama maziwa mgando, mtindi au jibini la kateji . Kiowevu hicho kimekaa vizuri ndani ya bakuli na uso wake unaonekana kuwa na uvimbe mdogo.

Rundo kubwa la ndizi mbichi ,zenye rangi ya kijani kibichi likining'inia kutoka kwenye mmea wa ndizi ,mgomba wenyewe unaonekana wazi ukiwa na majani makubwa ya kijani yaliyotawanyika nyuma, ndizi hizo zimefungana na kukomaa .

Ng'ombe mwenye rangi nyeusi anaye simama karibu na mti ambaye anaonekana kugua sana. Mwili wake una vidonda na uvimbe mwingi, hasa upande wa kushoto. Na pia kwenye mguu yake.

Shamba hili la ndizi. Bustani ya miti ya ndizi inaonekana ikiwa imejaa migomba yenye ndizi mbichi bado za kijani. Udongo chini ya mti unaonekana mwekundu na majani makubwa ya ndizi yanaziba sehemu kubwa ya picha.

Kundi la ng'ombe weusi na weupe wanala nyasi kutoka kwenye lisho uliotengenezwa kwa tairi kubwa la trekta. Ng'ombe kadhaa wanakula kwa pamoja na mmoja anaonekana akiangalia moja kwa moja kwenye kamera.

Mguu wa mg'ombe, na sehemu ya chuchu zake ambapo mashine ya kukamua maziwa imeunganishwa. Mashine hiyo inaonekana kuwa ya kisasa ikiwa na mrija ya plastiki na chombo kikubwa cha nyuma, na kukusanyika maziwa chini.

Mnaume anatabasamu kiwa ameketi mezani na kushika ndili mikononi mwake. Moja Imekua njano na nyingine mbichi kijani. Nyuma yake kuna rundo la ndizi mbichi zaidi, anaonekana kuwa katika mazingira ya ndani ya ukuta kwenye muundo wa matufali meupe.

Rundo kubwa la maalisho au nyasi, limefunikwa kwa sehemu na turubai yenye mistari, vya rangi nyekundu nyeupe na buluu chini ya kaju ya rundo mtu mmoja anaonekana akifanya kazi labda alikiwa zisha au kupanga nyasi.

Shamba la mahindi lenye mimea midogo na ya dhati ikiwa imepandwa kwenye mstari. Majani ya mhindi yanaonekana kuwa na afya ya kijani kibichi. Udongo unaonekana kuwa na unyenyevu midogo na kuna migugu machache yanayoonekana kati ya mimea.

Mtu ambaye ameangalia nyuma amesimama katikati ya shamba kubwa la ndizi. Huyo ameivalia kofia nyekundu, shati jekundu na suruali nyeupe na anaonekana akizunguza rundo kubwa la ndizi mbichi zilizoning'inia kutoka kwenye miti mirefu ya ndizi.

Kundi la wanawake labda wakiwa jikoni au sehemu ya kupikia. Wanapanga chakula. Mwanamke mmoja anatumia kijiko cha umma kuweka chakula cha rangi nyeupe kwenye vikombe vidogo vya buluu na kijani, vilivyo kwenye tray kubwa.

Migomba mingi iliyo na ndizi, bado haijaiva, ndizi zimerudikwa kwenye mgomba zikiwa bado zinaendelea kukuwa. Picha hii inaonyesha shamba la ndizi au bustani ya ndizi na inaashiria shughuli ya kilimo cha ndizi.

Vibanda vya matunda hasa ndizi katika soko au duka. Ndizi nyingi zimetundikwa juu, baadhi zikiwa bado hazijaiva na nyengine zikiwa zimeiva. Kwa nyuma kuna matunda mengine mbalimbali yamepangwa kwenye vibanda, likionyesha arudhi la bidhaa inavyoonekana kama soko lenye shughuli nyingi.

Shamba kubwa la migomba lenye majani mabichi tele na nyuma yake kuna msitu mzito wa miti mingine, ikionyesha mazingira ya kilimo chenye rutuba au eneo la kiploti.

Kundi la majani makubwa la migomba yakijaza sehemu kubwa ya fremu. Majani hayo yana rangi ya kijani kibichi yenye inaonekana kuwa yenye afya na tele. Katikati ya majani hayo kuna anga ya blue yenye mawingu meupe meupe.

Kundi la watu baadhi yao wakiwa wamevaa mashati ya kijani, wakipanda mimea mchanga, inaonekana kama migomba katika udongo, mkundu. Mmoja wa watu hao anaonekana akitumia zana za kupanda. Maandari ya nyuma yanaonyesha mimea mingine, miti na barabara ya bundi.

Mkungu wa ndizi mbichi zenye rangi ya kijani kibichi zikining'inia kutoka kwenye mti wa ndizi. Zimezungukwa na majani makubwa ya kijani kibichi ya mti wa ndizi ambao hutoa kivuli na kulinda matunda.

Kundi la watu, baadhi wakiwa wamevaa makoti meupe ya maabara na kofia nyeupe. Mwanamke aliyevalia shati la pinki na kofia nyeupe anaonekana akishikilia kifaa fulani na anaonekana akifafanua kitu kwa watu wengine walio mzunguka.

Eneo la soko au mahali pa kuuza mazao ambapo kundi la ndizi mbichi zimeekwa chini. Ndizi izo zimepangwa kwa wingi zikiwa bado zimeunganishwa na mikono yake. Watu kadhaa wanaonekana kushughulikia ndizi hizo.

Mtu anakamua ng'ombe akiwa amevalia shati la rangi ya chungwa na kijani na kitenge cha mistari ya rangi nyingi. Amepiga magoti chini ya ng'ombe na anashika chuchu za ng'ombe akikamua maziwa yenye ndoo ya plastiki ya rangi ya blue na kijivu.

Wanaume wawili wanawapa ng'ombe usafi katika kituo cha kufua ng'ombe. Mmoja wao upande wa kulia anatumia bomba la maji kunyunyuzia ng'ombe wa rangi ya kahawia. Huku mwanaume mwingine upande wa kushoto anamnawa ng'ombe, huyo wa kutumia brashi .

Mwanamume aliyevaa suti ya kijani anakamua ngombe mwenye rangi ya kahawia na jeupe. Huyo ameketi karibu na titi la ngombe na amekaa. Ameweka maziwa kwenye ndoo nyeupe. Ngombe mwingine anaonekana nyuma.

Watu wengi wakiwa wanawake wamekusanyika katika eneo wazi lenye migomba mingi ya ndizi zilizo katwa na kuwekwa chini. Watu hawa wanaonekana kushughulikia na ndizi hizo wengine wakiwa wameketi katikati ya rundo la ndizi.

Kundi la ng'ombe wenye rangi tofauti kama vile nyeusi, nyeupe na kahawia, wakichakura rundo kubwa la takataka. Takataka hizo zinaonekana kuwa za aina mbalimbali zikiwemo mifuko ya plastiki, karatasi na mabaki mengineyo.

Mwanaume wawili wakiwa wamevaa makoti meupe ya maabara, barakoa na kofia nyeupe za nyavu, wakifanya kazi katika mazingira yanayoonekana kuwa kawaida au maabara ya uzindikaji wa chakula.

Migomba mitatu au rundo la ndizi ambalo limepangwa kwa mtindo wa piramidi. Ndizi hizo zote zinaonekana bado mbichi na zina rangi ya kijani kibichi. Zimepangwa kwa ustadi kiasi kwamba zinaunda mlima mdogo ya ndizi.

Picha hii inaonyesha migomba mingi iliyokatwa au labda imevunwa na kuwekwa pamoja. Migomba yote inaonekana kuwa mbichi na bado haijaiva ikionyesha rangi ya kijani kibichi, zimepangwa kwa wingi na inawezekana zimetoka shambani au ziko tayari kusafirishwa sokoni.

Wanatabasamu na kuketi katikati ya shamba akiwa amezungukwa na mimea ya kijani kibichi. Upande wa kushoto kuna mimea mirefu inayoonekana kama mahindi na upande wa kulia kuna mimea midogo labda mikunde au mboga.

Mtu ambaye anaonekana kua mwanamke anaosha ng'ombe mweupe kwa kutumia mpira wa maji wenye rangi ya kijani. Ng'ombe huyo amesimama na kuna ng'ombe wengine kadhaa weupe na ndama wao nyuma.

Picha hii inaonyesha shughuli inayohusiana na maziwa. Mbele kuna mitungi mingi ya chuma, ambayo kwa kawaida, hutumika kuhifadhia na kusafirisha maziwa. Nyuma yao, ndani ya jengo lenye rangi ya kijani na manjano, kuna watu wawili wanaoonekana wakishughulikia maziwa.

Mfanyakazi anaweza kuwa daktari wa mifugo au msaidizi wa mifugo, akinyunyizia dawa ng'ombe ndani ya zizi. Mfanyakazi huyu amevaa suti ya buluu na amebeba kifaa cha kunyunyizia dawa cha rangi ya buluu na manjano mgongoni.

Kundi la watu watatu wamesimama kwenye kibanda cha maonyesho labda kwenye maonyesho ya kilimo au biashara. Mtaalamu mmoja amevaa koti jeupe la maabara akielezea kitu kwa wateja huku akionyesha kitu kwenye skrini ya kompyuta.

Kundi la watu wakiwemo wanawake na watoto wakiwa katika shamba la migomba. Mwanamke mmoja amebeba mtoto mgongoni na anaonyeshwa akishika au kukagua mkungu mkubwa wa ndizi mbichi.

Mkulima au mtaalamu wa kilimo akiguza na kuchunguza mkungu mkubwa wa ndizi bado mbichi ,mwanamume huyu amesimama karibu na mgomba akionekana anachunguza ndizi hizo kwa uangalifu, mazingira ya shambani na bustani ya ndizi yenye migomba mingine na majani makubwa.

Ng'ombe anakamuliwa maziwa kwa kutumia mashine. Chuchu za ng'ombe zinaonekana wazi na mashine ya kukamulia imeshikiliwa chini yake huku maziwa yakitiririka. Mkono uliofunikwa na glavu unaonekana ukishikilia mashine.

Mwanaume akiwa amepiga magoti anakamua ng'ombe mweusi na mweupe. Mwanaume huyo amevalia shati la rangi ya pinki, suruali ya kijivu, buti nyeusi na kofia ya blue na nyeupe. Ameshikilia ndoo nyeupe chini ya chuchu za ng'ombe ili kukusanya maziwa.

Ndama kadhaa wa ng'ombe wa rangi nyeusi na nyeupe wakiwa wamefungiwa katika eneo la zizi, shamba la mifugo, wengine wakiwa wamesimama kwenye udongo wenye unyevunyevu.

Ng'ombe kadhaa ziko ndani ya zizi kubwa. Wengine wamelala chini huku wengine wamesimama nyuma. Zizi linaonekana kuwa na nyasi na uchafu na kuna madirisha madogo ya kupitisha hewa. Hii inaashiria mazingira ya ufugaji wa ng'ombe wa kisasa.

Watu watatu katika shamba la ndizi wakiwa wamekusanyika karibu na rundo kubwa la ndizi mbichi zilizokatwa. Ndizi hizo zimewekwa juu ya majani makubwa ya ndizi yaliyotandikwa chini. Mtu mmoja amevalia shati jeusi na suruali nyeusi.

Mwanamume aliyevaa kofia na koti anashughulikia mitungi miwili mikubwa ya maziwa ya rangi ya fedha na bluu ambayo inaonekana kuwa imepakizwa kwenye mkokoteni. Nyuma ya hiyo kuna lori na tangi ya maziwa.

Chombo kinachofanana na proteni linaonekana Iikiwa nimewekwa ndani ya kichungio kwenye matonge madogo. Chenye fremu ya kijani. Kitu hicho kina rangi nyeupe na kinaonekana kuwa na matone madogo madogo.

Rundo kubwa la ndizi mbichi zenye rangi ya kijani kibichi. Ndizi hizo zimekatwa kutoka kwenye mmea na bado zimepangana kwenye mkungu yao ya asili alafu zimepangwa kwa wingi.

Sufuria iliyojaa kiowevu cheupe kinachofanana na maziwa au uji mzito kikipikwa jikoni. Ndani ya sufuria kuna upawa mkubwa wa chuma uliotumika kuchota au kukoroga kiowevu hicho.

Mtu anaonekana akikamua ng'ombe ambaye amekaa chini, akishikilia ndoo ya chuma kukusanya maziwa yanayotoka kwenye chuchu za ng'ombe.Ng'ombe huyo ana rangi nyeusi na nyeupe. Eneo wanalokamulia linaonekana kuwa banda au zizi la ng'ombe.

Rundo kubwa la ndizi mbichi zenye rangi ya kijani kibichi zikiwa zimepangwa kwenye safu chini. Kila rundo la ndizi limekatwa kutoka kwenye mti na bado lina sehemu ya shina lake ikionyesha kuwa zimevunwa hivi karibuni.